Ubao wa darasa umeandikwa. Mwalimu anafundisha kuhusu hati. Anatumia herufi ya K. Maneno fulani yameandikwa kama vile Kenya, Kennedy, kit, kettle ili kumfunza mwanafunzi jinsi ya kuwa na hati nzuri.

Computer mbili zimewekwa, juu ya meza. Hutumika katika somo la Computer na masomo mengine pale shuleni. Huwekwa katika darasa maalum la Computer . Huweza kutumika pia katika kutambua ama kufanya utafiti kuhusu jambo fulani.

Darasa la wanafunzi wa chekechea lililo shuleni lina michoro ya aina mbali mbali, hutumiwa na wanafunzi wakati wa somo fulani kama vile kiswahili, hisabati na masomo mengine.

Wachezaji wawili wanaowakilisha nchi ya Kenya, wamevalia jezi maalum na viatu. Wanaendesha baiskeli. Michezo kama hii hueza kuendeshwa hata pale shuleni, ili kuweza kukuza talanta tofauti tofauti miongoni mwa wanafunzi.

Vifaa vya teknolojia vilivyotiwa juu ya meza kama vile kompyuta. Nyuma yake kumebandikwa bango ambalo linasisitiza kuwa kompyuta ile inatumika hasa kwa mambo ya kielimu.

Karatasi zilizokunjwa zimewekwa ndani ya kikapu ambapo huweza kutumika pale darasani na wanafunzi hasa wakati wa kuchora au wakati ambapo picha fulani inahitaji kuonyeshwa katika darasa, ni za rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya manjano.

Kitabu cha gredi ya pili cha kingereza, Kina mchoro wa rangi ya kijani. Kimeandikwa na Hydn Richards. Kimeshikiliwa kwa mkono na kuonyeshwa mbele ya kamera.

Kina dada wameketi kwenye mviringo. Wamevalia tsheti zilizochapishwa maandishi ya Kenya. Wanaonekana kuwa na furaha kithibitisho na nyuso zao.

Mlango wa hudhurungi ambao una bango ambalo linaonya wanafunzi kutotumia mlango huu haswa wakati ambapo wanatoka nje. Watapatwa na adhabu kali iwapo watakiuka sheria hii na kuweza kupitia mahali ambapo pamekatazwa.

Darasa la wanafunzi, hasa wanafunzi wa chekechea, Kumechorwa picha mbalimbali na pia kuna maandishi. Hupatikana haswa shuleni ambapo wanafunzi hulitumia.

Bwana aliyevalia suti ya buluu, kwenye mkono wake ameshikilia mikrofoni huku akiendelea kuzungumza na hadhira yake. Nyuma yake kuna bango kubwa na maandishi yaliyochapishwa huku na mihuri tofauti tofauti.

Wachezaji waliovalia jezi ya rangi nyekundu na rangi ya kijani kibichi wamo uwanjani wakiendeleza michezo yao. Wanaweza kukuza talanta zao na hapo baadaye wanaweza kupata ufadhili kutoka kwa serikali na kujiendeleza hapo mbeleni.

Jumba ambalo hutumika haswaa shuleni lina madarasa yaliyo fwatana. Kuna darasa la chini, la kati na la juu, hutumiwa na wanafunzi wakati wa kuendeleza masomo ya aina tofauti tofauti kama vile hisabiti, kiswahili na masomo mengine.

Mchezo wa mpira unaendelezwa huku wachezaji ni walemavu. Wamevalia jezi maalum ya rangi ya manjano huku mwingine akiwa amevalia rangi ya hudhurungi. Wamo uwanjani ambapo wanaendeleza talanta zao.

Maji ni uhai, huweza kutoka sehemu mbalimbali kama vile, kuletwa na mvua kwenye kisima au hata mto. Huweza kutumika nyumbani, katika kilimo na mambo mengineyo. Hutumika pia kuendeleza burudani.

Wachezaji wawili wanaume wanawakilisha nchi ya Kenya katika michezo nchini London .

Kifutio kimetiwa sehemu fulani ni cha rangi nyeusi huweza kutumika na mwanafunzi au hata mwalimu au mtu yeyote yule ili kuweza kufuta jambo fulani au maandishi haswa kwenye ubao pale shuleni.

Sehemu ya kuchezea ya watoto ambao hutumika haswa na wale wachekecheka. Huweza kutumiwa wakati wa mapumziko pale shuleni. Huwafanya kupata burudani na pia kuwa wachangamfu pale darasani na kupata maarifa au kunasa anacho kifunza mwalimu kwa haraka.

Karatasi la mtihani wa dini. Limesahihishwa na mwalimu na mwanafunzi amepata maswali mawili na amenoa yaliyosalia. Yametumia, maswali hayo yametumia lugha ya Kiingereza ili kuyauliza na kujibiwa kwa njia ya Kiingereza pia.

Komputa nyeusi imewekwa juu ya meza. Hutumika pale shuleni kuendeleza masomo tofauti tofauti kama vile somo la komputa. Hutumika pia katika kuchambua au kufanya utafiti fulani katika shule.

Karatasi zimewekwa ndani ya kikapu, zina rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya samawati, rangi ya nyeupe, na pia kuna rangi nyingine. Huweza kutumika na wanafunzi, wanapo endeleza masomo pale shuleni, haswa kutoa picha ambazo mzilizo tengwa na mwalimu.

Viti vyeupe vimepangwa kwenye darasa, darasa lenyewe li safi uweze kutumiwa wanafunzi wakati wa kuendeleza masomo yao na pia kutumia na mwalimu anapofunza. Huwa na vyombo tofauti tofauti kama vile kifutio.

Wachezaji wanne wanaume wamevalia jezi inayoashiria nchi yao ya jamhuri ya kenya. Wana umakini mmoja wao amejifunika kwenye uso. Huweza uendeleza talanta mbalimbali kupitia michezo hii na kuleta faida kwa nchi.

Kompyuta nne zimewekwa juu ya meza. Ni za rangi nyeusi. Huweza kutumika darasani au chumba fulani maalum pale shuleni. Huendeleza masomo kama vile ya kopmyuta au hata kutumika katika utafiti.

Wachezaji wa Kenya ambao wanaonekana kuwa wenye furaha ikidhibitishwa ya jinsi ambavyo nyuso zao zimejawa na bashasha, kati yao kuna ngavana, wamejipanga katika foleni mbili, pia kuna wale ambao wana ulemavu.

Wachezaji wamo uwanjani wanacheza. Wamevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi na pia nyekundu. Wanawakilisha nchi ya Kenya. Michezo huweza kukuza talanta na pia huweza kumpa mwanafunzi ufadhili haswa kutoka kwa serikali.

Ubao imebandikiwa kwenye ukuta wa darasa ambao mwalimu hutumia anapofunza. Kuna maandishi yaliyo andikwa kwa rangi ya samawati. Chini yake kuna kifutio na pia kuna rula ya rangi ya udhurungi.

Gwaride la shule ambapo wanafunzi husimama, wakati wa hotuba au wakati wa kuifungua bendera. Nyuma yake kuna chuma ndefu linalotumiwa kama afisi ya walimu au pengine la madarasa pale shuleni.

Uwanja ambao hutumiwa haswa na wanafunzi wa chekechea wakati wa kucheza. Unapendeza na kuvutia. Wanafunzi hutumia uwanja huu kuendeleza mchezo wao wakati wa mapumziko mafupi pale shuleni.